Kiwanda kikubwa kilicho zungukwa na miti mingi ambazo zinaonekana kama msituni, kuna moshi nyeupe lililo jaa angani.

Eneo, kinachoonekana kama kiwanda cha kuunda umeme. Kuna mawaya, pamoja na transfoma katikati ya uwanja.

Mibao miwili ambayo imeishikilia transfoma ambayo hutumika katika kutembeza umeme.

Uwanja uliojaa machuma, pamoja na matrasfoma, yanayotumika kusambaza umeme.

Eneo ambalo linaonekana kuwa na kifaa cha kupitisha stima imeshikiliwa na miti mbili za simiti.

Kiwanda kikubwa kinachoonekana kuzungukwa na barabara linalotumika na magari. Kuna moshi nyeupe iliyojaa angani.

Mti ambao umesimama ukona waya zinazopitisha umeme. Kando kuna ukuta. Ndani kuna tenki nyeusi.

Transfoma ya kusambaza umeme. Imeshikiliwa na miti mbili ndefu. Nyuma kuna ukuta.

Jukwaa kubwa la kuchimba visima au kuchimba mafuta likiwa limejengwa kwa miundo ya chuma.

Wanaume wamesimama chini ya mabati au kivuli. Mmoja wao akiashiria katika uwanja ambayo kumejaa chuma za umeme.

Kiwanda kinachoonekana kufanya shughuli mbalimbali. Pia, kuna mlima mkubwa na moshi nyeupe ambayo unasambaa.

Mtambo mkubwa wa viwanda. Kuna majengo mengi na mabomba. Moshi au mvuke mweupe unatoka kwenye sehemu kadhaa za eneo hilo.

Mandhari ya wazi ikiwezekana mashambani. Jambo kuu linaloonekana ni nguzo kubwa za umeme wa juu, zilizosimama juu ya ardhi.

Kituo cha kusambaza umeme, chenye nguzo nyingi za chuma na vifaa vya umeme kama vile transformer , na vizuia umeme.

Mtambo mkubwa wa kusambaza umeme. Una safu nyingi za miundo ya chuma na nyaya zinazoonekana kama swichi na transfomer , zikionyesha mtandao changamano wa usambazaji umeme.

Majengo makuu ya mtambo wa kuzalisha umeme unaotumia nishati ya joto ardhi na minara mingi ya kupozea ambao baadhi yake inatoa moshi mweupe, ikionyesha kuwa mtambo inafanya kazi.

Una miundo mingi ya chuma yenye waya nyingi zinazounganisha vifaa tofauti ili kubadilisha na kusambaza umeme.

Wanafunzi wadogo wameketi chini wakiwatazama waigizaji waliovalia nguo za kimaasai.

Mwanamume, ameketi katika gurudumu, la mkokoteni. Kuna mitungi kadhaa zilizobebwa.

Eneo ambalo limejaa nyumba za mabati ambazo zimeshikana kwa pamoja. Kuna wanawake ambao wanaonekana kufua manguo.

Eneo linaonekana kama mto. Limejaa takataka ambazo zimetapakaa. Kuna mtu ambaye anaonekana kusafisha.

Watu kdhaa wanaonekana kuwa wanafanya shughuli ya usafi wa kukusanya takataka zilizotapakaa.

Mnyama buri, anayejulikana kama ngiri, amelala chini kwa udongo, ulio na rangi ya hudhurungi.

Wanaume kadhaa wanaonekana kuwa wamevalia nguo za kuigiza na wamesimama mbele ya ummati wa watu ili kuwatumbuiza.

Mnyamapori anayetambulika kama tumbili amesimama na kutabasamu. Kando yake kuna mboga.

Wanaume kadhaa wamesimama ndani ya maji machafu. Wanaonekana kuwa wanasafisha maji hiyo kwa kutoa na kufagia matakataka.

Wanaume kadhaa wamesimama na kumshikilia mnyamapori mmoja ambaye anaonekana kuwa mgonjwa.

Mnyamapori ambaye anajulikana kama kobe anaonekana kula mmea fulani.

Mnyama pori anatembea katikati mwa uwanja. Anaonekana kuwa na vumbi ya rangi nyekundu na anajulikana kama ndovu.

Wanyamapori wamesimama katika uwanja mbugani wakitabasamu. Wanafahamika kama vile pundamilia kwa kuwa na madoadoa ya nyeupe na nyeusi.

Uwanja mkubwa ambao umejaa matakataka ambazo vimetapakaa. Wanaume wawili wamesimama katika mwa uwanja. Kando kuna mtu.

Uwanja mkubwa ambao unaonekana kuwa umejaa takataka zilizotapakaa kila mahali.

Eneo linaloonekana kuwa uwanja wa nyamapori. Kuna mnyama anayejulikana kama vile kifaru.

Uwanja ambao umejaa wanyama pori kadhaa wanatambulika kama vile punda milia. Wanaonekana kuwa wanatembea wakila nyasi.

Mwanamume anaonekana kumwagilia mmea maji kwa kupitia mtungi kando kuna mtu aliyechutama.

Mbugani, kunaonekana kuwa na mnyama pori ambaye amesimama mbele ya gari barabarani. Ndani ya matatu, kuna watu wanaoipiga picha mnyama huyo.

Mto au mkondo wa maji unaoonekana kuwa mchafu, pande zote mbili kuna ardhi iliowazi, mimea na taka zilizotapakaa.

Mwanamke ameketi katika kiti la mbao mbele ya mahali panapoonekana kama kuna mimea ya mahindi.

Mwanamke anatembea katika kijiji kidogo. Kando yake kunaonekana kuwa na takataka zilizotapakaa kila mahali.

Mwanamke anaonekana kuwa anachotelea maji ndani ya ndoo. Mbele kuna mtaro ambao unaonekana kuwa na maji machafu.

Wanyama pori wamesimama katika uwanja. Wanaonekana kuwa twiga. Nyuma kuna miti nyingi.

Mnyama pori ambaye anaonekana kutembea mbugani anajulikana kama twiga .Ako katika manyasi au kichaka .

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya asali ya kimasai, yaliyopambwa kwa rangi nyekundu na shuka za jadi. Wamesimama nje katika eneo lenye udongo na baadhi yao wameshika fimbo.

Kifaru mweusi, anaonekana akiwa katika mazingira yake asilia au hifadhi ya wanyama. Ana ngozi ya kijivu iliyokunjamana na pembe mbili maarufu usoni mwake.

Mwanamke, labda mpishi au mfanyikazi wa jikoni, amesimama karibu na sufuria kubwa tatu za kupika zinazoashiria jikoni la kibiashara au la shule.

Mbuni ambaye ni ndege mkubwa asiyeweza kuruka. Amelala kwenye nyasi kavu. Ana manyoya meusi na shingo ndefu yenye rangi ya waridi au hudhurungi.

Mandhari ya jiji yenye majengo marefu, inayotambulika kama KICC, inayowezekana kupatikana katikati ya jiji la Nairobi.

Bwawa la maji lenye msitu mnene kando yake. Maji yanatirirka kwa kasi kutoka kwenye bwawa na kuunda maporomoko madogo.

Mjusi ameketi kwenye kipande cha mti au ubao, ana rangi ya kijivu samawati kwenye mwili wake na kichwa chake kina rangi ya machungwa au njano iliyokolea.

Eneo la ujenzi au uchimbaji ambapo wafanyakazi kadhaa. Wanaonekana wakifanya kazi katika handaki au mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini.

Mwanaume amekalia jiwe kubwa akimpiga picha mwanamke aliyeketi karibu na maporomoko ya maji yanayotiririka.

Barabara kuu la watu kutumia. Katikati mwa barabara kuna mtu anayeendesha pikipiki. Kando yake kuna gari nyekundu.

Magari yanaonekana kutumika katika barabara. Kuna matatu ya kuwabebea abiria. Pia kuna pikipiki zilizosimama katikati.

Magari mawili ambayo yanatambulika kama matatu yamesimamishwa kando ya barabara. Kuna watu ambao wanatembea wakiendelea na shughuli zao.

Mwanamke amesimama na kutazama katika mpiga picha. Kando yake kunaonekana kuwa na duka la miwani.

Askari wawili ambao wameshikilia mwavuli wamesimama kando ya barabara. Kuna magari ambayo pia yamesimama.

Matatu linalojulikana kama vile KBS limeegeshwa kando ya barabara. Kuna mwanamume anayetembea akipita. Amevalia shati nyeupe na amebeba begi la rangi ya samawati.

Gari linalojulikana kama matatu linaonekana kuondoka. Kuna mwanamume aliyevalia shati nyeupe anaonekana akikimbia kuendea gari.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magari yanayojulikana kama matatu yameegeshwa ili kuwangojea maabiria.

Kijiji kinacho onekana kuwa na shughuli nyingi kuna gari ya rangi ya samawati inayojulikana kama matatu limeegeshwa.

Mwanaume amesimama ili kuwatafuta maabiria ambao wataingia katika matatu.

Barabara kuu linalotumika na magari. Kuna watu ambao wanaonekana kuvuka kutoka upande mmoja kuenda upande mwingine.

Barabara kuu la magari kutumia. Kuna wanaume wawili ambao wamesimama kando. Mmoja amevalia nguo nyekundu na mwingine amevalia la rangi ya kimanjano.

Magari yameegeshwa kando ya barabara. Yanaonekana kuwa matatu ambayo hutumika kuwabebea abiria.

Eneo linaloonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magari aina ya matatu yanayoonekana kupita. Pia, kuna mapolisi kadhaa ambao wamesimama kando ya barabara.

Gari linaloendeshwa kwa kutumia umeme limesimama kando ya barabara. Mbele yake kuna mwanamke anayemfuata mwanaume.

Barabara linalotumika na magari. Moja kati ya gari zilizo katikati, kuna polisi ambaye amesimama.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa yanayopita katikati ya barabara. Pia kuna watu ambao wanaonekana wakitembea.

Barabara kuu la utumizi wa magari. Kuna reli linalotofautisha barabara za pande za kushoto na kulia.

Gari linaloonekana kuwa matatu limeegeshwa kando ya barabara. Kando kuna mtu ambaye anaonekana kutembea.

Gari nyekundu ambalo linajulikana kama vile matatu liko katikati mwa barabara. Kuna wanaume wawili waliosimama kando ya gari hilo.

Askari watatu wamesimama katikati ya barabara. Mbele yao kuna magari mawili yanayoonekana kuwa ya kubebea abiria.

Barabara linalotumika na watu pamoja na magari. Kuna gari nyeupe, nyekundu na nyeusi. Pia kuna watu wanaotembea kando.

Gari la kuwabebea maabiria, ambalo linatambulika kama matatu limesimama. Kuna watu kadhaa ambao wanapita kando.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna mtu anayesukuma pikipiki lake. Pia kuna askari polisi ambao wamesimama.

Mandhari ya mtaani yenye watu na magari. Katikati kuna matatu au basi la abiria. pia kuna mwanamke ambaye anapita.

Eneo lenye shughuli nyingi inaonekana kama kituo cha mabasi au sehemu yenye usafiri wa umma. Kuna matatu kadhaa yaliyosimama na watu wengi wanasubiri.

Gari la moshi ambalo linaonekana kuwa linaenda kuwachukua abiria. Kuna watu ambao wamesimama kando ya gari la moshi.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa cha shuguli nyingi. Mbele kuna magari yanayotumika kubeba abiria na yanatumia umeme.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna matatu za kubeba abiria ambalo limesimama na watu ambao wanatembea barabarani.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shuguli nyingi, kuna magari ambazo zinaonekana kuwa matatu za rangi ya kijani.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Mwanamme ameketi mbele ya gari inayoonekana kuwa matatu. Ndani yake kuna abiria walioketi.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Watu wawili wanaonekana kuvuka barabara. Katikati mwa picha pia, kuna gari aina ya matatu ambalo limeegeshwa.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Mbele kuna basi kubwa la rangi ya manjano ambalo linaonekana kuwa la kuwabeba abiria. Kando kuna mwanamme anayesukuma mkokoteni.

Gari ambacho kinaonekana kuwa aina ya matatu. Kuna mwanamke ambaye amesimama kuwakaribisha abiria.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna gari aina la matatu linaloonekana kuwa linabeba abiria.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa shuguli nyingi, kuna watu ambao wanasimama pamoja na abiria ambao wanaonekana kupanda matatu.

Gari ambalo linaonekana kuwa matatu. Ndani yake kuna abiria ambao wamekaa. Kwa mlango kuna mwanaume ambaye amesimama.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magorofa, magari ya kuwabebea abiria yanayojulikana kama vile matatu. Pia kuna watu ambao wanatembea kando ya barabara.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna magari ambayo yameegeshwa kwa shughuli ya kuwabeba abiria. Mbele kuna ubao limeandikwa Kericho, Kisumu na Kakamega.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi, katikati kuna gari ambazo hutumika katika kuwabebea abiria; pia, kuna pikipiki kando lililombeba mwanaume.

Mwanaume ameketi mbele ya gari ambayo inaonekana kuwa matatu katika kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ikiwezekana barabara kuu katika eneo la Thika. Katikati kuna basi dogo la abiria lenye rangi ya samawati.

Mandhari ya barabara kuu yenye madaraja kuna iliyotengenezwa vizuri yenye gari yanayoonekana kupitia upande wa kushoto kuna basi la abiria.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au mahali ambapo watu hukusanyika kusubiri usafiri. Basi la kijani kibichi likiwa limeegeshwa.

Eneo la mtaani lenye shughuli likiwa na basi la abiria ambalo linaonekana kama matatu lenye rangi ya samawati na kijani kibichi limeegeshwa kando ya barabara.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi, ikiwezekana barabara kuu katikati ya jiji. Kuna magari kadhaa yaliyosimama barabarani na watu wakitembea kati ya magari hayo.

Eneo la mtaani lenye shughuli nyingi likiwa na mabango ya maelekezo ya njia la mabasi. Bango kubwa lililo katikati lina nambari arobaini na sita.

Eneo lenye shughuli nyingi ikiwemo usafirishaji katika kituo cha mabasi. Kuna gari ndogo aina ya matatu, nyeupe, na mistari ya manjano, likiwa limeegeshwa barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji ikiwa na mabasi mengi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu yaliyopakwa rangi angavu na miundo tofauti.

Eneo la mtaani lenye shughuli nyingi likionyesha magari ya abiria au matatu na watu wakisubiri au wakitembea kando ya barabara.

Barabarani, kuna nyuma ya basi la abiria la rangi ya samawati. Linaonekana kuwa matatu injini Kenya.

Mwanamume anaonekana anatembea akitumia rununu lake. Amevalia begi. Kando yake kuna matatu mawili. Pia kuna lori ya rangi nyeupe.

Eneo ambalo linaonekana kama ni kiwanda cha kuuza bidhaa. Kuna moshi nyeupe ambayo imejaa hewani.

Eneo ambalo linaonekana kama uwanja. Kuna takataka zilizojaa na kutapakaa katikati. Pia kuna nyumba ya rangi ya samawati.

Bidhaa zinazoonekana kuwa hutumika katika maabara kwa minajili ya kufanya usafi wa maji.

Eneo linalotumika katika shughuli ya kuuza maji. Kuna michoro ya mwanamke aliye juu ya mitungi.

Mtaro ambao unaonekana kuwa umechafuka, kuna maji ya hudhurungi humo ndani na mawe zilizotapakaa.

Eneo la ardhi, ambacho kinaonekana kuwa ni mtaro. Kuna paipu ambazo zimepita katikati.

Kuna alama za moto au taka zilizo choma kando ya barabara zikionyesha kuwa eneo hilo linaweza kuwa likitumika kutupia au kuchoma takataka.

Tanki kubwa la kuhifadhi maji lenye rangi ya nyeusi lililosimama nje labda katika eneo la makazi au biashara.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotupwa ovya zikifunika eneo pana la ardhi zina jumuisha aina mbalimbali za vifaa kama vile plastiki.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma au simiti yanayokusudiwa kwa mradi wa usambazaji maji au usimamizi wa taka.

Mfumo wa kuchuja maji, unaoonekana kua wa matumizi wa nyumbani au biashara ndogo. Kuna chujio kubwa la samawati lililounganishwa na mabomba ya chuma na plastiki, yakionyesha mtiririko wa maji.